Katika sehemu ya wazi ambapo takataka nyingi za majani zikiwa zinachomwa moto na kutoa moshi ambao unachafua mazingira. Hali ambayo inaweza kuleta adha na tabu kwa watu wengine wa eneo hilo.

Wanafunzi katika moja ya shule wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na meupe, wakishiriki katika shughuli za upandaji miti, katika moja ya eneo la shule hapo. Hii ikiwa ni sehemu ya utunzaji wa mazingira ambao hutupatia hewa safi na mvua ya kutosha.

Mwanaume aliyevalia koti la bluu na suruali nyeusi, ameshika pampu ya maji iliyo karibu na tanki la maji jeusi, huku katika pembeni yake kukiwa na toroli tupu, na nyuma yake kukiwa na nyumba za mabati, ambapo akiweza kuchota maji kwenye dumu, ili aweze kutumia maji kwa matumizi yake binafsi.

Daktari mmoja aliyevalia koti jeupe na glavu nyeupe, akimchoma sindano mgonjwa aliyekuja hospitalini, huku kwenye meza hiyo kukiwa kuna maboksi mengi ya sindano yenye maandishi meupe na rangi ya bluu.

Wafanyakazi mbalimbali katika hospitali ambapo wengine wamevalia mavazi ya bluu na wengine makoti meupe wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao huku wengine wakiwa wamesimamaa amepiga picha pamoja akiwa anatabasamu ikiwa inaleta motisha katika kutoa huduma bora za afya.